Gari hili ni la aina ya Sedan. Lina rangi ya kijivu isiyokolea na vioo vyeusi. Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na kando yake kuna miti mingi. Magurudumu yana rimu za fedha.

Kuna jokofu lenye vinywaji lililo wazi kidogo. Kando yake kuna mabango mawili yaliyoandikwa jina mpesa kwa herufi kubwa, zikionyesha huduma za kifedha. Mbele yake kuna masanduku mawili ambayo yaliyojaa viazi mbatata.

Tunaona soko la nguo, watu kadha wanaonekana wakitembea mbele na katikati. Mwanaume amesimama karibu na mkokoteni, uliojaa nguo zilizopangwa, nyuma yake kuna vibanda vingine vya wazi. Kuna makaratasi aina ya uhuru bag yanayoning'inia mkono wa kulia.

Mwanamke aliyekaa kwenye benchi anatengeneza shanga zilizotumika kama mapambo katika jamii za kiafrika kama vile masai. Kuna uteo wa buluu unaoning'inia kwenye kibanda na mwingine huku kando yake.

Mkokoteni wenye magurudumu matatu, una mwavuli mkubwa wa rangi ya blue , unaotoa kivuli. Kuna magari yaliyoegeshwa kando ya barabara, ambayo imetengenezwa kwa vigae vilivyopangika. Moja ni la fedha na jingine ni leupe.

Lori kubwa la rangi ya kijivu limebeba gari lingine ndogo la kifahari la blue . Mazingira yanaonyesha barabara iliyoloa. Mandhari haya ni ya wazi yenye mimea, chini ya anga la mawingu.

Kuna aina mbili ya maboga. Ya kwanza ni ya umbo mviringo na yenye rangi ya kijani iliyokolea. Ya pili ni marefu yaliyonyooka na yamevimba chini kama chungwa, ni ya kahawia njano hafifu.

Tangazo ya bima kutoka kwa kampuni ya Madison General Insurance. Kuna mwanamke aliye na tabasamu amevaa mkandaa wa shingo na mkono wake umefungwa kwa kitambaa cha buluu. Ujumbe mkuu umeandikwa kwa kiingereza ukisema don't wait until it's too late .

Tangazo la bima kutoka kampuni ya House Insurance, linalinda nyumba yako kwa kadri ya miaka ishirini, linakupa huduma kama vile ukarabati wa mambo ya ndani na nje. Ujenzi wa nyumba mpya, maktaba na jumba wa nyumbani.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya Meifa insurance. Inatuelezea kuwa itagharamika iwapo mwanakandarasi atakumbana na hatari mbalimbali kuanzia mwanzo wa mradi ikiwemo tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko, ufundi mbaya na moto au mlipuko.

Gari jeupe la aina ya suzuki lenye usajili KDH 990J limesimama barabarani. Mkono wa kushoto kuna ukuta uliopakwa rangi nyeupe, una lango kuu la samawati. Kulia kuna mimea iliyo na majani madogo madogo ya kijani kibichi.

Kuna watu kadhaa wakiuza na kununua bidhaa zinazoonekana ni matunda na mboga zilizopangwa chini. Tunaona mlima wa machungwa , parachichi, papai na kadhalika. Baadhi ya wachuuzi wamekaa kwenye viti. Hii mandhari ni ya sokoni.

Wachuuzi wamekaa wakiuza bidhaa zao kama vile maembe dodo parachichi na kadhalika. Ndizi zipo kwa wingi zingine ni za kijani kibichi na kuna zile zilizoiva ambazo ni za njano mandhari haya ni ya sokoni.

Tangazo la bima kutoka kwa kampuni inajiita National Transport Safety Authority ya Dan Oyugi. Aliyelipia gari la KCD-029Y. Akalipa ada ya shilingi elfu moja kwa ukaguzi wa gari na shilingi hamsini kwa kwa ya urahisi wa gari.

Kwenye skrini tunaonyeshwa viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kwa kununua na kuuza, hii inaashiria kuwa sarafu ya ndani ina thamani ya chini kuliko fedha za kigeni. Kuna bendera za nchi kadha kama vile; Marekani, Europa, Afrika kusini na kadhalika.

Duka ndogo la maziwa liitwalo Yustina Milk limepakwa rangi nyeupe na lina milango miwili ya buluu iliyofunguliwa. Nje yake kuna ndoo za buluu na kijani, jiko dogo la makaa na sufuria juu yake hapo kando.

Mkono umeshikilia simu ya zamani ya Nokia, ambayo skrini yake inaonekana kuonyesha ujumbe wa Mpesa, ilhali mwingine umeshikilia noti za shillingi elfu mbili za Kenya.

Gari ndogo lenye aina ya van na rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, lina maandishi yasemayo progressive credit quick flexible loan, SMS loan to 23083 mbele kuna kichaka kiko.

Mkono wa kushoto unakabidhi funguo za gari kwa ule wa kulia. Juu ya meza kuna clipboard nyeupe na karatasi iliyowekwa juu yake pamoja na kalamu. Mfano mdogo wa gari la kahawia lipo juu ya meza.

Watu wanauza na kununua bidhaa mbali mbali ambazo ni pamoja na matunda kama vile ndizi majungwa na katalika. Pia kuna mapoka poka wengi wamekaa jini karibu na bidhaa zao. Hii inaonyesha soko la wazi lenye shughuli nyingi.

Hili ni tangazo la bima kutoka kwa kampuni inayoitwa Bima Rahisi First and Easy Insurance. Katikati kuna mwendeshaji bodaboda akiwa amembeba abiria wa kike. Kuna ujumbe muhimu ulioandikwa kwa herufi kubwa nyeupe safeguard your border with an affordable third party cover for six months at only two thousand five hundred .

Duka la M-pesa limefunguliwa. Lina jokofu jeupe na samawati lililojazwa vinywaji aina tofauti tofauti. Kando yake kuna sanduku la mbao , ndoo za manjano na nyeupe zilizo karibu na mlango wa chuma.

Lori kubwa la machungwa limebeba magari mengi ya aina tofauti na rangi kama vile fedha, kijani na nyeupe. Lina staha mbili zilizojaa . Anga linaonekana kuwa tulivu. Kuna miti kadhaa zinazoonekana nyuma yao.

Kuna matunda mengi yakiwa yamepangwa vizuri, kwa mfano maembe, parachichi, tango lenye pembe, na machungwa yakiwa juu ya meza au kibanda. Mkebe mtupu upo karibu na makaratasi yaliyo na rangi nyeupe.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga na mikufu ya rangi nyingi zimetundikwa na kuonyeshwa. Zipo za aina mbalimbali, zikiwemo ndefu, fupi na zile zenye maumbo ya duala katikati. Bidhaa hizi ni za kitamaduni.

Kuna vifurushi vingi vya kabeji zilizomwagwa chini na zingine zimo ndani ya gunia. Juu ya kibanda, kuna kreti mbili za soda zilizopangwa vibaya. Mazingira haya ni machafu mno japo kuwa ni ya soko.

Kuna migomba miwili iliyokatwa na kuwekwa ndani ya ndoo, kila moja ikiwa na ndizi za kijani kibichi, upande wa kushoto kuna rundo la kitunguu na nyuma yake ni viazi vitamu, sakafu linaonekana kuwa la saruji.

Muuzaji mwanamke ameketi akishughulikia bidhaa zake kama vile pili pili hoho za kijani kibichi .matangu ,nyanya na kadhalika vitunguu vingi vimepangwa kwenye vikapu na ndoo zinaonekana zimejaa viazi mbatata hii inaonyesha yupo sokoni.

Kuna rundo kubwa la matunda yakiwemo machungwa, mapapai, maembe, ndizi, tufaha na mengine mengi. Mchuuzi aliyevaa kofia ameshika tama na anaonekana akizingatia jambo fulani. Mazingira haya ni ya soko.

Duka la maziwa liitwalo Kieni Dairy Product Ltd Lina rangi nyeupe na Lina madirisha mawili yaliyofunguliwa ya kuusia, mlango una pasia refu lenye shanga na ndani Kuna bidhaa mbalimbali kwenye kaunta .

Gari aina ya pick-up linaonekana limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, lina rangi ya kijani iliyokolea na milango minne. Kuna nondo za chuma zilizopindwa nyuma ya gari na sehemu ya kubebea mizigo. Anga linaonekana kuwa safi na lenye mwanga wa juu.

Mkono wa mtu mwenye ngozi nyeusi unahesabu pesa. Kuna noti za shilingi mia mbili na pia hamsini zikiwa juu ya meza. Kuna minara ya sarafu karibu na yeye.